Ndani ya kliniki ya meno kuna daktari wa meno na msaidizi wake waliovaa mavazi sahihi ya kufanya utaratibu huu ,wanaendelea na matibabu kwa mgonjwa mmoja aliyeonekana amelala akiwa kinywa wazi kabisa.

Wasafishaji wa kina wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi maalum ya usafi wa tahadhari huku wakinyunyiza dawa na kusugua kwa makini ili kuondoa uchafu au vijidudu vyote ndani ya chumba hicho. Wanaonekana wakijikita na kuzingatia sana kile wanachokifanya.

Afisa wa afya aliyevalia koti jeupe anamchoma mgonjwa sindano kwa umakini mkubwa akihakikisha kila hatua inafanywa kwa usahihi. Uso wake unaonyesha umakini na tahadhari huku mgonjwa akiwa ameketi kwa utulivu akiruhisu utaratibu uendelee bila wasiwasi wowote.

Wafanyikazi wa kuondoa wadudu wa USAID wamevalia mavazi ya kujikinga kikamilifu. Mmoja wao anaonekana akipiga dawa kwenye eneo lilioathirika, huku wengine wakitazama kwa makini.

Kuna boksi la chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella au Priorix, yenye virusi vilivyo hai. Karibu nalo kuna sindano na chupa ndogo inayoonekana kuwa na chanjo hiyo. Kuna maelekezo ya matumizi kwa watoto wenye umri wa miezi kumi na miwili kuendelea juu.

Kuna boxi la chanjo ya ukambi, matende na rubella aina ya TRESIVAC PFS, linaloonyesha kuwa limekaushwa kwa baridi. Pia limeandikwa kipimo chake kua mililita 0.5 pekee na ni dozi moja tu.

Wanawake wawili wakiwa na madumu wanaonekana wako tayari kuchota maji kutoka kwenye kisima kifupi kilichochimbwa kwa mikono. Mwanamke mmoja yuko ndani ya kisima huku mwingine amesimama pembeni akishikilia madumu mawili chini.

Ndani ya ofisi ya daktari wa meno, wataalamu wawili wamevaa mavazi kamili ya kikazi. Mmoja anamhudumia mgonjwa kwa umakini huku mwingine yuaonekana akipiga pozi kwa ajili ya picha. Nyuma yao kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika katika hospitali ya meno, vyote vikiwa vimepangwa kwa utaratibu.

Mhudumu wa afya aliyevaa vifaa vya kujikinga. Anaonekana akishika mkono wa mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na tatizo la ngozi, vipele vikiwa vimeenea mkononi mwake. Mtaalamu huyu wa tiba anaonekana kuchunguza dalili, na ishara za ugonjwa huo.

Mwanamume amevaa mavazi kamili ya mhanga mbu, pamoja na vifaa vya kitaalamu. Amevalia barakoa, glavu za kijani kibichi na ovaroli ya buluu. Moshi mzito unamzunguka akinyunyiza dawa kuua wadudu. Yupo nje na mbali nyuma kuna miti inayoonekana, ikionyesha anafanya kazi katika mazingira ya wazi.

Kituo cha watoto wachanga hospitalini, kunao wauguzi wawili wakiwahudumia watoto wachanga wawili tofauti. Kuna vifaa mbali mbali na incubator za kuwahudumia watoto hao wanaohitaji huduma maalum zaidi.

Watoto wawili, mmoja anaonekana kuwa mkubwa kuliko mwenzake wanaonekana wakiwa nje wakiosha mikono yao. Kwa mbali kuna jengo lililojengwa vizuri na jua linang'aa angani likimulika eneo zima ikileta mwanga mzuri unaong'arisha mandhari.

Mama yuko katika kiliniki ya hospitali ambapo ame mpeleka mtoto wake mchanga kuenda ili kupata chanjo kunaye muhudumu wa afya anaonekana akimpa mtoto chanjo kwa njia ya mdomo huku mama akimshikilia kwa udhabiti.

Mama amemshikilia mtoto wake mchanga mikononi mwake Kwa upendo huku akitazama kwa furaha na mshangao. Wanaoenakana kuzungukwa na mazingira ambayo yanaonekana kuwa ya hosptalini.

Mikono miwili imefunikwa na povu jeupe la sabuni. Maji yanapita taratibu katika mikono huku akiosha povu hilo. Hii ni hatua ambayo yahakikisha usafishaji mzuri wa mikono kwa umakini ili kuondoa uchafu na vijidudu.

Mtu aliyevalia kama mtaalamu wa maabara hospitalini yaonekana kuwa na kofia ya nywele, barakoa na glavu amefunikwa na nguo maalum ya kazi inayutumiwa na madaktari au wapusuaji, kando yake kuna meza yenye chupa mbili za maji na dawa mbalimbali nyuma yake kuna ngazi zinazopanda juu.

Fundinwa mahabara anaonekana akiandika maelezo kwa makini kwenye daftari lake kana kwamba anarekodi matokeo muhimu ya utafiti, pembeni yake kuna vifaa mbalimbali vya mahabara kama vile chupa za kemikali, vijiko maalum na sampuli zinazotumika kwa kazi yake. Mandhari yake yanaonyesha mazingira ya kitaalamu na umakini mkubwa katika kazi.

Mama mjamzito amelala juu ya mkeka kwa majani ya mkonge, huku akiwa amelala chali. Yaonekana akiwa amejifunga leso kuanzia kiunoni hadi miguuni. Kando yake kuna mwanamke anayeonekana amepiga magoti na kumgusa tumboni.

Eneo kubwa limefurika maji na miti karibu kuzama kabisa ndani ya mafuriko hayo. Maji yameenea mbalimbali yakiashiria athari kubwa kwa mazingira na wakazi jirani. Barabara linaonekana halipitiki kabisa, huku likionekana kukatwa na wingi wa maji unaoendelea kujaa.